Hii ni mkono wa mtu ukiwa umeshika mkungu mkubwa wa ndizi, ambapo baadhi ya ndizi zimeiva na kuwa za rangi ya njano huku zingine zikiwa bado ni mbichi na zenye rangi ya kijani. Mkungu huo unaonekana kuwa mzito na umeshikiliwa wima, huyu ni mkulima wa ndizi.

Huu ni mkono wa mtu ukiwa umeshika mkonge ya ndizi, zenye rangi tofauti baadhi zikiwa kijani kibichi zikiashiria haizijaiva na zingine zikiwa njano zikiashiria zimeiva, zote zimefungwa pamoja, ndani ya nyumba inaokana kuwa limepata bustani.

Hawa ni ndama wawili waliolala chini kwenye udondo. Wote wawili wana rangi nyeusi na nyeupe. Mmoja anaonekana amelala kwa ubavu wake ,huku mwingine akionekana kulala karibu naye. Inaonekana kama wanalala, wanapumzika kwa ardhi iliyo wazi.

Hii ni mimea ya ndizi likiwekwa ndani ya muundo unaonekana kama banda kubwa lenye paa la chuma na labda nyavu. Majani ya ndizi ni makubwa na yenye kijani kibichi. Mimea mingine ya ndizi inaonekana nyuma. Kinaashiria kilimo cha ndizi katika mazingira yanayodhibitiwa. Hii ni labda kwa ajili ya kulinda mimea dhidi ya wadudu.

Hili ni shughuli ya upakiaji wa maziwa au upakuaji wa maziwa. Ambapo Kuna wanaume kathaa wanashughulikia makobo makubwa ya maziwa karibu na lory la.kubeba maziwa lililoandikwa Mount Kenya Milk. Eneo linaonekana kuwa katika mazingira ya vijijini na Kuna jengo lenye Kuta za rangi ya mchanga na blue mmoja wa wanaume Ako mbele akishughulikia moja ya makoba ya maziwa.

Huyu ni mkulima ambaye amevaa nguo ya kujikinga ya manjano na kofia ngumu, akipulizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Anaonekana kutumia kifaa cha kupulizia kinacho bebeka chenye chapa ya family nyuma yake, tukio linafanyika ndani ya ziwa ya mbao, labda katika zizi la ng'ombe.

Huyu ni mtu mmoja aliyevaa kofia ngumu na kati koti akishika chombo jenye rangi kijani kibichi juu ya ndoo nyeupe ndani ya gari ndogo ambalo linaonekana kama linafanyika kazi ya usafirishaji, ikipendekeza ni mazingira ya vijijini inawezekana kuwa huyu mtu anahusikana kusanya na bidhaa fulani labda maziwa.

Hili ni eneo la shamba mwekundu uliotayarishwa kwa kilimo, tayari kwa njia ya kupandia. Pembeni mwa njia hiyo kuna mimea ya kijani kibichi na miti ikiwemo migomba, inayoashiria huwa na rutuba ya ardhi. Anga lina mwanga, mawingu meupe meupe kwenye buluu, likitoa mwanga mzuri kwa mandhari yote, na huonyesha mandhari tulivu ya kilimo.

Huyu ni ng'ombe akikamuliwa maziwa na mwanaume, ng'ombea ana rangi nyeipe na nyeusi. Mwanaume amevaa nguo ya buluu na anatumia ndoo kukusanya maziwa. Kuna wanaume wawili, mmoja akimkamua ng'ombe mwingine na mwingine amesimama. Mazingira yanaonekana ni kama hili ni shamba la ng'ombe ,inaonyesha ufugaji wa ng'ombe kwenye zero .

Hizi ni migomba yenye mikungu mikubwa ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, mikungu hiyo imening'inia kutoka kwenye miti ya migomba. Ikionyesha mimea huu ikiwa katika hatua ya kukua kabla ya ndizi kuiva. Hali hii inaashiria shamba la ndizi na eneo la kilimo la migomba.

Huyu ni mwanaume ambaye anakamua ng'ombe mweusi na mweupe, mwanaume huyu amevaa kofia, shati ya pinki na buti na ameketi chini akikamua maziwa kwenye ndoo, ng'ombe huyu amefungwa kwa kamba nyororo na inaonekana ni katika mazingira ya shamba la ziwa.

Hili ni tukio la maonyesho ambapo kuna watu wata wakiingilia kwenye kitanda. Mwanaume mmoja aliyefaa koti jeupe anaonekana akizungumza na kuonyesha kitu kwa wawili wanaomsikiliza kwa makini. Watu hao ni mwanamke na mwanaume. Wote wakiwa wamesimama mbele ya meza yenye picha na vifaa mbalimbali. Anaonekana yeye ni kama anatoa maulizo kuhusu mafunzo ya kilimo.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika kwenye eneo lenye ndizi nyingi, ambazo Bado hazijaiva . Baadhi ya watu wanaonekana kukaa kwenye

Hawa ni watu wawili wakipakua maziwa kutoka kwenye mitungi mikubwa ya chuma. Mtu mmoja, aliyevaa kofia nyeupe na koti nyeupe la maabara, anamwaga maziwa kutoka mtungi mmoja mkubwa ndani ya chombo kingine kikubwa cha chuma. Mtu mwingine aliyevaa shati jekundu anawasaidia kushusha mitungi mingine kutoka kwenye gari la kubeba mzigo. Hii ni kama shughuli ya upakuaji na usindikizaji wa maziwa.

Hizi ni ndizi nyingi bado ziko mbichi zikibebwa juu ya paa la gari. Labda zikibebwa kwenda sokoni na matumizi mengi na matani ya mikoba pia yaliyowekwa juu ya gari hii. Hii inaashiria kwamba mazao zinapelekwa sokoni.

Hili ni banda la ng'ombe lililojengwa kwa mbao na paa ya mabati ikitoa kivuli kwa wanyama. Ng'ombe mmoja anaonekana ndani ya banda hilo. Chakula kimetengenezwa kwenye saruji upande wa kushoto wa banda. Kuna eneo la mashamba, malisho yamekaushwa yakionyesha mazingira ya kijijini. Hili ni eneo la kufuga ng'ombe.

Hili ni rundo za ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, ndizi hizo zimeungana kwenye shina, zikining'inia kutoka kwenye mmea na majani machache ya ndizi yanaweza kuonekana nyuma, hii ni ishara kuwa ndizi hizi bado ziko kwenye mmea na hazijakomaa kikamilifu.

Hii ni ng'ombe akikamuliwa akitumia mashine ya kisasa kifaa Cha kukamua limewekwa kw titi ya ng'ombe na maziwa yanaelekezwa kwenye kitu mikubwa Cha kilichowekwa chini miguu ya ng'ombe na sehemu ya mwili ndiyo inavyoonekana huku ng'ombe wengine wakionekana kwa mbali mazingira yanaonekana kwenye zizi la ng'ombe la kisasa inaonyesha kimo ya ng'ombe.

Hili ni runda kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimepangwa juu ya kitu kinachoonekana kama nyasi kavu. Kuashiria vimevunwa hivi karibuni na labda zimeandaliwa kwa ajili ya usafirishaji na uuzaji. Mazingira ya nyuma inaonesha mimiea mingine kuashiria kuliko na asili ya ndizi.

Hii ni mchakato wa utengenazaji wa bidhaa fulani, hapo kuna dude nyeupe labda unga na fanaka kinavyo kutoka kwenye banda kwenda kwenye mkanda wa kusafirisha, dude hii inaonekana kuwa ni nyingi na inasambaa kwenye mkanda, mazingira yanaonekana kama ni ya ndani ya mashine ya kiwanda.

Hili ni rundo la ndizi la ndizi mpichi zenye rangi kipichi zikininginia kutoka kwenye mti wa ndizi, zimepanga kwa safu zikiashiria kwamba haijakomaa na ziko tayari kufunwa. Majani kikubwa ya kijani ya mkomba inaonekan pempeni yakizunguka rundo hili, inaonyesha matunda ya asili yaliyo komaa kido yakikua katika kilimo.

Huyu ni mwanaume aliye vaa mavazi za kijani kibichi akikamua ng'ombe, ameketi chini na anshika chuchu za ng'ombe huku akikamulia maziwa kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa chini, ngombe huyu ni mkubwa mwenye rangi ya kahawia na nyeupe, huu ni ukamuzi wa maziwa katika eneo la ufugaji.

Hili ni shamba la migomba mbalo migomba mirefu lenye majani makubwa na matunda mabichi inaonekana vizuri upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna njia iliyopitika katika hizi migomba na mimea mingine mbalo upande wa kulia mtu mmoja anaonekana akitembea akionyesha shughuli za kilimo na uangalizi wa shamba ,inaonesha mandhari ya shamba la ndizi.

Hii ni kishada cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Kishada hicho kimejaa ndizi nyingi zilizopangwa vizuri maandari ya nyuma yanaonyesha miti mingi ya ndizi na ardhi ya majani makavu na mabaki ya mimea hii inaashiria shamba na ndizi ni eneo la kilmo.

Hili ni shamba kubwa la ndizi, na mtu ambaye anaonekana kutoka amevaa kofia nyekundu na shati Jekundu, akitembea katikati ya mikomba iliyojaa ndizi mbichi zilizojaa. Mikomba hii inaonekana mirefu na yenye mazao mengi, ikionyesha mazingira ya kilimo ya ndizi.

Hii ni kundi la ng'ombe wengi wao wakiwa wame rangi nyeusi na nyeupe wakila nyasi kutoka kwenye mlisho mkubwa. Naonekana kutengenezwa kwa tairi la zamani wanyama hawa kwenye eneo la nyasi na nyuma yao kuna majengo ya mashamba kuna ng'ombe wanne wakiwa wanakula na wengine mbali kidogo.

Hii ni pikipiki ikiwa imepepa vyombo vingi vya kupepa maziwa vinne vikininginia kila upande na vingine vikiwa vimefungwa nyuma ya dereva, dereva amevaa kofia ya buluu, pikipiki ina namba ya usajili, iko barabarani na nyuma yake kuna magari mengi kama lori na magari mengine yaliyosimama.

Hii ni shamba la migomba ambapo imepandwa kwenye ardhi yenye rangi nyekundu. Baadhi ya migomba inaonekana kuwa na matunda ingawa hayakuwa saa. Kuna njia au eneo lililowazi katikati ya migomba likipendekeza vikatu ndani ya shamba. Hali ya hewa inaonekana kuwa la kitropiki inayofaa kwa kilimo cha migomba

Huyu ni mwanamke akiwa ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijeiva. Zikiwa bado zimeunganishwa kwenye mmea wa ndizi anaoneka kuwa shambani lenye miti mingi ya ndizi. Amevaa shati na koti. anaonekana akijivunia mavuno hayo.

Huyu ni mwanamke ambaye anasimama katikati ya shamba la migoa, huku akiwa amezungukwa na ndizi nyingi zilizochanwa tayari kuvunwa. Mwanamke huyo anaonekana akichunguza na kushughulikia ndizi hizo, na baadhi ziko kwenye sanduku kwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi ya migoa, ikionyesha kuwa eneo hilo ni shamba kubwa la ndizi.

Hizi ni migomba miwili iliyojaa ndizi zilizoiva, zikiwa zimetanda kutoka juu hadi chini, ndizi hizo zinaonekana kuwa na rangi ya manjano iliyo kolea kuashiria kuwa ziko tayari kuvunwa. nyuma ya migomba hiyo kuna mimea mengine ya ndizi kuonyesha kuwa ile ni shamba la ndizi.

Huu ni mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Zikiwa bado zimeunganishwa kwenye mmea wake wa ndizi. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi yanaonekana nyuma. Hii inaashiria ukuaji na mavuno ya shambani.

Huyu ni mwanaume ambaye ni mkulima akichunguza shina la mgomba ambalo linaonekana kua limepasuka na tatizo fulani , huku amevalia shati la buluu na kofia jeupe. Anaonekana akitumia mikono yake kukagua shina hilo, anaonekana akiongea labda akieleza tatizo analolishuhudia na kutoa maelezo. Mandhari ya nyuma yanaonesha migomba mingine.

Huyu ni mwanamke ambaye anakamua ng'ombe, ameketi chini. Amevalia sweta ya buluu na kijani kibichi yenye mirapa na suruali ya buluu. Anashikilia chombo cha rangi nyepesi, titi la ng'ombe ikionekana akijaza maziwa huku akitabasamu. Ng'ombe huyu ni wa rangi ya kahawia na nyeupe, na wote wako kwenye eneo la nyasi. Inaonekana hii ni kama shughuli ya kawaida ya ukamuaji.

Hili ni shamba la mahindi ambalo limekauka, jani ya mahindi yamegeuka rangi ya kahawia na yamenyauka, kuashiria ukame na msimu wa kuvuna umefika. Kuna safu nyingi mahindi zikinyauka mbali na anga la bluu linaonekana kwa mbali juu.

Huyu ni mwanaume ambaye anamwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma kutoka kwenda chungu kingine, hii ni labda tangi ya kukusanyia maziwa. Anatabasamu pana usoni akionyesha furaha. Nyuma yake kuna mitungi mingi ya maziwa kuashiria hii ni kituo cha kukusanya maziwa.

Huyu ni ng'ombe mweusi na mweupe. Akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Kifaa cha kukamua kimeunganisha kwenye chuchu za ng'ombe ambacho cheupe na kukusanyia maziwa kimewekwa chini. Ng'ombe huyu yuko ndani ya zizi na katika banda la kukamuliwa.

Hili ni zizi la ng'ombe ambapo ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Wamefunguliwa katika sehemu zao maalum na wanaonekana wakila. Zizi hili lina paa la bati na kuta za chuma zinazowatenganisha ngombe na kutoa njia ya katikati. Mlango ya chuma pia inaonekana ikionyesha mpangilio wa kisasa wa ufugaji ng'ombe.

Mwanaume aliyefaa koti jeupe cha mahabara akifanya jaribio la kisayansi na kipimo fulani, ameshika kifaa kinachoonekana akiyeyusha kipima joto na akiweka kwenye moto, vifaa vingine vya mahabara kama vile cylinder aliopima na mkobo mengine yanaonekana kwenye meza yake, mazingira yanaonekana kuwa mahabara na huku ukiwa na diirisha ya kishoto.

Huyu ni mkulima ambaye amesimama karibu na kopo la ndizi mbichi ambazo zimechanwa kutoka vivya naonekana katika mazingira ya shamba ya migomba kwani miti ya migomba inaonekana nyuma yake ndizo hizo zimerundikwa chini zikiashiria mavuno mengi zikiwa tayari kusafirishwa sokoni inaweza kuwa kuashiria kazi ya mkulima

Hili ni shamba la ndizi lenye afya na majani mapichi, katikati ya shamba kuna mtaalamu wa kilimo mwenye ujuzi akichunguza na kurekebisha kifaa cha hali ya hewa kinachotumika kufuatilia hali, kifaa kingine kidogo kinaonekana upande wa kulia wa picha, hii inaashiria matumizi ya teknolojia na sayansi katika kilimo cha kisasa, lengo ni kuboresha mafuno na kuthibiti magonjwa.

Huyu ni mwanamke anaonekana ni mfanyikazi wa kiwanda ya maziwa, mahali wanapouza uzindikaji wa bidhaa za maziwa akiwa amevaa kofia ya nywele na koti jeupe na kipimio kirefu kirefu kinachoonekana kama ya maziwa kutoka kwenye chombo kimoja kwenda kingine kikubwa cha juu, nyuma yake kuna vyombo ingine vya maziwa na uzindikaji.

Huyu ni mkulima ambaye amesimama mbele ya ng'ombe kati ya waliofungwa kwenye ua. Mtu huyu amevaa kofia, sweater ya blue na nyeupe, suruali nyeusi na buti ndefu. Anaonekana kuwa anashikilia kitu kama kamba. Ng'ombe hao wana rangi ya kawia na nyeupe. Nyasi zimetapakaa kote.

Hili ni shamba la ndizi huku miti mingine ikiwa michanga na mingine tayari ikiwa na migomba, mchanga unaonekana kuwa wa rangi ya kahawia, na kuna mimea mingine ya kijani kibichi pembeni, labda vichaka kuna miti mingine anga lina mawingu meupe na kuashiria hali yake ya kawaida.

Huyu ni mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya njano. Amebebea kifaa cha kunyunyuzia mgongoni, akinyunyuzia dawa ngombe. Ngombe huyu ni mweusi na mweupe na amefungwa. Kitendo hii inaashiria shughuli za afya ya mifugo. Hii ni kama vile kupulizia dawa ya kuua kupe na wadudu wengine waharibifu na kuzuia magonjwa.

Huyu ni mwanaume akisimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi, zikiwa zimeiva na zina rangi ya manjano. Mwanaume huyu anaonekana kuuza ndizi hizo, akishika baadhi ya ndizi mkononi na kutabasamu. Hali hii inaashiria shoko na ndizi.

Wanaume wawili wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa usindikaji na kuhifadhi maziwa. Mbele mwanaume mmoja amevaa kofia ya rangi ya machungwa na shati la buluu , akimwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma kwenda kwenye mashine. Nyuma yake mwanaume mwingine mwenyev amevaa kofia inafanana kama hiyo. Wengine kadhaa wanaonekana kwa mbali. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi yanayoelekeza kwenye shughuli za kilimo.

Hili ni eneo la ufugaji, chini ya mti ya mti kuna rundu kubwa ya mabaki ya mazao ya majani makavu, yanaweza kuwa chakula cha mifugo, ng'ombe kadhaaa wekiwemo weusi na weupe wamesimama, hii inaonyesha shughuli za kilimo za ufugaji katika eneo la kijijini.

Hiki ni kifaa chenye umbo la cylinder kikiwa kimeunganishwa na mfumo wa mabomba. Ndani yake kukiwa na kitu yenye rangi ya kahawia. Kama sehemu ya mfumo ya kiviwanda na kilimo. Kutokana na rangi na muundo wa dudu iliweko ndani, ndani nyumba haionekani wazi lakini inaonekana kua ni sehemu ya jengo au katika mashini.

Hili ni kundi la migomba iliyokuwa imefungwa kwa mifuko wa buluu, labda kwa ajili ya kuilinda na kuongeza kasi ya kuiva, majani mengi ya migomba yanaonekana kwa nyuma ,kuonyesha kwamba hili ni shamba la migomba, shamba linalo migomba mingi sana, hii ni kilimo ya migomba.

Hawa ni watu wawili wanashughulikiana vyombo vya maji. Mwanamke amevalia koti la manjano juu yake gauni la waridi. Akionekana kumwaga kitu na kuweka kitu kwenye sufuria kubwa ya chuma. Karibu naye mwanaume amevalia kofia na ameshika chombo cha kijani kibichi akimwagia kioevu kwenye chombo kingine kilicho chini. Hii ni jia ya kupika na kusafisha wakitumia maji na vyombo mbalimbali.

Huyu ni mwanamke ambaye amechuchumaa kwenye shamba la mkulima . Ameketi katikati ya shamba hilo la mimea ya kijani kibichi, pengine ni mahindi na mimea inginea ya shamba. Anatabasamu sana usoni mwake kuonyesha kuraha na kurithika kwa kazi yake. Hasili inaonekana kua maeneo ya shambani. Shamba lenye udongo mwekundu kwa mbali.

Huyu ni muuzaji wa ndizi akisimama nyuma ya rondo kupa nyeuzi anaonekana kuwa barabarani ama katika sokoni ako na ndizi zilizoyapakwa tayari kuuza huyu muuzaji ameka nyuma ndizi yake hizi ndizi zimeivaa sana na inaweza kuwa tamu.

Hili ni kundi la miti ya ndizi yenye majani marefu mapana na kijani kibichi. Mitende hii imezungukwa na miti mingine mirefu labda kua ya misitu au mimea mingine. Ikituonyesha mazingira yenye muundo wa asli, inakuonekana kama sehemu ya shamba ya ndizi.

Hawa ni wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika katika katika jikoni, mwanamke aliye katikati anaonekana akichanganya na kugawa kwenye bakuli ndogo kadhaa zilizo kwenye tray bakuli hizo ni za kitu cheupe knachoonekana kama unga, baadhi ya hizi zina rangi ya blue na nyingine ni za kiafrika, inaonekana kama ni shughuli ya kijamii na maandalizi ya chakula.

Hili ni shamba la migomba ambapo mimea ya migomba imepandwa kwa safu, chini ya migomba kuna karatasi ya plastiki iliyotandikwa ardhini labda kwa ajili ya kudhibiti makuku na kuhifadhi unyevu wa udongo, udongo unaonekana kuwa mwekundu na mazingira yanaonyesha ni kilimo cha mimea ya migomba